Vitabu vingi na tofauti vya kujifunzia, vilivyopangwa katika kabati vinavyotumika kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule za msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi wa kike aliyevaa vazi la hijabu, ambaye yupo mbele ya darasa ubaoni, akiwafundisha wanafunzi kwa kuandika na kuchora.

Walimu wawili wa kiume wa shule ya sekondari waliosimama mbele ya meza iliyo na bahasha wakisaidiana kufungua mitihani kabla ya kwenda kuwapatia wanafunzi kwa ajili ya kujipima.